Mahindi ambayo yanaendelea kukua yamepandwa kwenye laini na kunaonekana kuna magugu , Mahindi hayo huende yakakadiriwa kuwa ni ya miezi mitatu maana bado hayajakomaa vizuri.

Sehemu ambapo maziwa yanakusanywa ili kuweza kuchujukwa na kuwekwa ili ieza ikauzwa, kuna wanume watatu ambao wanasimama kuna mmoja ambaye anavaa koti nyeupe.

Ndizi yaliyokua vizuri, yamekomaa mpaka yameiva. Hii inaonekana kulingana na rangi yao ambao ni ya manjano. Ni mandizi makubwa yamejipanga vizuri. Shamba hili limenawiri.

Chakula ambacho kinachunjukwa kiko katika kichungi ya rangi ya kijani na kile ambacho kiko juu ya kichungi hicho ni rangi nyeupe na imo ndani ya kijiko.

Aina ya maziwa iliyochachwa mara nyingi inatumika na watu ambao wanishi maeneo ya Kisii. Iko katika sahani ambayo ni rangi inayopita na inaonekana imechacha vizuri tayari kutumika kama chakula.

Shamba la ndizi, ndizi haya yanakaa yamekomaa, migomba haya bado hayajatoa matunda lakini yanaonekana kuwa yanaelekea juu yamekomaa vizuri na kuonekana pia ziko na afya kulingana na rangi zao ambayo ni kijani kibichi.